Hiki no chumba kinachopatikana hospitalini .Kwenye chumba hiki kuna daktari ambaye ameshika sindano na chupa ya dawa mkononi. Daktari huyu pia amevalia glavu ili aweze kujikinga na magonjwa mbalimbali .Daktari huyu anatumia sindano ili kuweza kuchukua dawa kwenye chupa na kumdunga mgonjwa wake.

Chumba hiki ni chumba kinachopatikana hospitalini. Kwenye chumba hiki kuna mama ambaye amejifungua watoto mapacha. Mama huyu anaonekana mama mwwnye furaha zaidi kwa kujifungua watoto wake mapacha. Mama huyu anasidiwa na wauguzi wawili ambao wamembebea watoto wake mapacha na kuwaweka kwenye kitanda.

Haya mafuriko haya yamesababishwa na kunyeshwa kwa mvua nyingi. Tunaona kwenye sehemu hii watu hawa wamekosa mahali ya kuishi wakiwemo watoto na pia wanyama. Watoto hawa wanahangaika ili kuweza kutembea kwenye maji na pia wanyama hawa hawana mahali pa kuishi. Maji haya yamejaa kila sehemu.

Hiking ni chumba ambacho kinapatikana hospitalini. Kwenye chumba hiki Kuna mtoto msichana aliyekuwa mgonjwa na daktari anaye jaribu kumhudumia mtoto huyo. Daktari huyo anajaribu kumuuliza au kumtathmini mtoto huyo ili akaweze kumuuliza yeye ni mgonjwa wapi ili akaweze kumshugulikia.

Hiki ni chumba kinachopatikana hospitalini. Kwenye chumba hiki kuna vifaa mbali mbali ambavyo vinatumika ili kuweza kuwatibu wagonjwa. Daktari au nesi huyu anaonekana kusafisha hivyo vifaa ili wagonjwa wanapokuja waweze kutumia vifaa vilivyo safi.

Nesi huyu anamshughulikia mwananchi kwa kumdunga sindano ili kumsaidia kujiepusha na maambukizi ya virusi vya korona. Pia nesi huyu amejikinga kwa kuvalia barakoa na pia mgonjwa wake amevalia barakoa. Nyuma yao kuna wananchi wengine ambao wamepanga foleni.

Wakulima hawa sita wanajaribu kunyunyizia mimea yao kwa kutumia dawa. Wameweka dawa hizo kwenye chupa ambazo wameziweka kwenye migongo. Wakulima hawa wanaponyunyizia mimea yao inasaidia mimea yao ili kutoathirika na magonjwa mbalimbali au kuathiriwa na wadudu ambao wanaweza haribu afya ya mimea hizi.

Hii ni sehemu ambayo wagonjwa walio na tatizo la meno huja kushughulikiwa hapa. Unapokuwa na shida ya meno kama vile meno kuuma unakuja hapa na kushughulikiwa. Kuna shuguli mbalimbali kama vile kung'olewa meno, kukaguliwa meno na kujaziwa meno.

Nesi huyu anawashughulikia watoto ambao wamewekwa kwenye kifaa cha kuangulia watoto ambao huwekwa kwenye kifaa hicho iwapo wamezaliwa ikiwa wakati wao wa kuzaliwa haujafika. Hawa wana tatizo la kiafya na wanaekwa hapo ili kupata matibabu bora zaidi.

Hapa ni hospitalini ambapo kwenye chumba hiki kuna wagonjwa wengi ambao wamekuja kupata huduma za afya. Kwenye chumba hiki kuna mama ambaye anayehudumiwa na daktari huyu. Daktari huyu anamweleza jinsi ya kutumia dawa alizompa ili akaweze kupata nafuu na pia asipopata nafuu akaweze kurudi.

Hapa ni hospitalini ambapo shughuli za matibabu zinaendelezwa hapa. Kwenye hospitali hii watu wanaonekana wakivalia barakoa ili kuweza kujikinga na barakoa mbalimbali. Kuna mama ambaye amemleta mtoto wake mchanga ili aweze kupata sindano za chanjo. Nesi huyu anamhudumia mtoto huyu.

Daktari hawa wawili wamo kwenye chumba cha kushughulikia wagonjwa walio na tatizo ya meno. Daktari hawa wanawasaidia muuguzi wao kwa kumkagua na kumfungua mdomo. Daktari mmoja anayakagua meno na mwingine kwa kusaidia kumulika mgonjwa wao. Wote wamevalia vitu vya kujikinga kama vile glavu na aproni.

Daktari huyu anawashugulikia wananchi kwa kuwadunga sindano. Daktari huyu amejikinga kwa kuvalia aproni na barakoa. Pia mgonjwa wake amevalia barakoa. Nyuma ya mgonjwa wake kuna wagonjwa wengine ambao wamepiga foleni ili kungoja pia na wao wakadungwe sindano.

Sehemu hii ya hospitali ni sehemu ambayo watoto waliozaliwa kabla ya siku zao kufika au watoto waliozaliwa na shida za kiafya huwekwa. Nesi huyu anajaribu kumhudumia mtoto huyu kwa kumpima kiwango cha joto ili aweze kumhudumia kwa njia ipasayo.

Sehemu hii ni sehemu kavu ya nchi au sehemu iliyonyauka, kwenye sehemu hii kunaonekana kuna ukosefu wa mvua inayonyesha ilikufanya mimea kumea, mimea hii inaonekana yenye kunyauka na pia miti imenyauka na hakuna mti ambao umeweza kumea.

Hapa ni shuleni ambapo kwenye darasa hili kuna mwalimu na mwanafunzi. Mwalimu huyu anaongoza wanafunzi hawa kwa kutegeneza barako ambayo inaweza kuwasaidia kiafya. Wanapovalia barakoa hii inawasaidia kujikinga na magonjwa au kuambukizwa na magonjwa mbali mbali ambayo wenzao wanaweza kuwa naye.

Kwenye chumba hiki kinachopatikana hospitalini kuna mwanamke ambaye amekuja kushughulikiwa. Mwanamke huyo anaonekana kuwa na shida ya meno. Mwanamke huyu anashughulikiwa na nesi huyu ambaye amevalia glavu na pia kuvalia barakoa ili akaweze kuepuka na magonjwa mbalimbali. Mama huyu anaonekana mwenye wasiwasi sana.

Nesi au muuguzi huyu anajaribu kumhudumia mama ambaye amemleta mtoto wake mchanga kliniki kupata huduma za chanjo kadhaa. Mama huyu amemshika mtoto wake na nesi amemdunga sindano kwenye mkono wake wa kulia ili aweze kumkingana na magonjwa mbalimbali.

Hiki ni chumba kinachopatikana hospitalini. Chumba hiki ni chumba cha upasuaji. Kuna madakari watatu ambao kuna wanaume wawili na mwanamke mmoja ambaye wanaonekana kumshughulikia mgonjwa huyu kwa kumfanyia upasuaji. Wanapofanya upasuaji wanavalia nguo zao za kujikinga kama vile barakoa.

Hiki ni chumba kinachopatikana hospitalini ambapo dawa huwekwa. Kwenye chumba hiki kuna madaktari na maafisa wa serikali ambao wamekuja kukagua dawa hizi kabla ya kupewa kwa wananchi. Maafisa hawa wamevalia barakoa ili kuweza kujikinga na harufu inayotokana na madawa hayo.

Maafa haya ya mafuriko yamesababishwa na kunyesha kwa mvua nyingi. Mafuriko haya yametatiza shughuli nyingi za wananchi hawa. Wananchi hawa wanaonekana kutembea kwenye maji haya ili wakaweze kuendeleza shughuli zao za kila siku. Pia mafuriko haya yameharibu mimea nyingi shambani.

Hiki ni chumba kinachopatikana kwenye hosipitali. Kwenye chumba hiki kuna mwanamke ambaye amemleta mtoto wake mchanga ili akaweze kupata huduma za kliniki. Mwanamke huyo anahudumiwa na mwanaume huyo ambaye ni nesi ili anampa mtoto wake dawa. Pia hapa kuna nesi ambaye ana .

Nesi au daktari huyu anajaribu kuwasaidia watoto ambao wamewekwa kwenye viangulia. Watoto hawa huekwa kwenye viangulia iwapo ni wagonjwa au walizaliwa kama siku zao za kuzaliwa bado hazijafika. Hii inawasaidia ili kupata matibabu au afya nzuri ndiposa waweze kufikisha siku zao za kuzaliwa ndipo watolewe kwenye chumba hiki.

Daktari huyu anamshughulikia mgonjwa wake ambaye ana shida ya meno. Mgonjwa huyu amefungua mdomo wake na daktari anaweza kukagua mdomo huu ili kuweza kutambua shida iko wapi. Daktari huyu pia amevalia vitu vya kuvifaa vya kujikinga kama vile glovu na barakoa.

Hii ni nyumba moja ambayo ni nyumba ya mwanaume ambaye ni daktari wa dawa za kienyeji. Daktari huyu anaonekana kuzipanga dawa zake za kienyeji kwenye meza hii, amezipanga dawa mbalimbali kwenye chupa zaidi ya ishirini. Chupa hizi zinaweza kumsaidia kwa kuweka dawa hii.

Sehemu ambayo shughuli za uganga huendelezwa hapa. Kwenye sehemu hii kuna vyupa mbali mbali ambavyo vinatumika kuweka dawa za uganga. Mtu huyu anaonekana kuweka dawa hizi kwenye chupa ili kuweza kuhudumia watu wanaokuja hapa ili kufanyiwa uganguzi.

Wadudu hawa ni wadudu ambao wanavamia mimea na kuiharibu sana. Wadudu hawa wanaonekana kwamba wamevamia mimea au miti hii kwa matawi na miti hii imesalia bila tawi hata moja. Hizi zinafanya mazingira kuonekana mbovu zaidi.

Mama huyu yuko katika chumba kimoja kinachopatikana hospitalini. Mama huyu anaonekana kujifungua mtoto mchanga. Anaonekana mwenye furaha mno. Amejifungua mtoto wake na anamtazama ili kuonyesha furaha aliyoipata kwa kupata mtoto huyu.

Hii ni sehemu ya hospitali ambapo tunaona mwanaume ambaye anatoka kwenye jamii ya wamaasai ametembelea hospitali hii. Mwanaume huyu anashughuliwa na nesi ambaye anamdunga sindano kwenye mkono wake. Mwanaume huyu amevalia barakoa na pia amevalia shanga kwenye shingo yake kuonyesha kwamba yeye ni mmoja wa watu kutoka kwenye jamii ya wamaasai.

Jengo hili ni jengo linalopatikana hospitalini. Kwenye hospitali hii kuna chumba ambacho wagonjwa hulazwa hapa. Mgonjwa anaposhughulikiwa na asipopata nafuu kwa siku ya kwanza, mgonjwa anaweza kulazwa hapa ili akaweze kutathminiwa na daktari au nesi wake. Mgonjwa anapopona hutolewa kwenye chumba hiki na kwenda nyumbani.

Msitu huu umeteketezwa na moto mbaya sana. Kuna miti michache ambayo imesalia lakini miti mingine yote imeteketezwa kwa moto. Moto huu umeleta madhara mengi kama vile umeharibu mandhari ya nchi na pia kuharibu hewa tunayopumua kwa kuteketeza miti mingine yote.

Wanadada hawa wawili wanafanya kazi ya kushona. Wanashona barakoa ambazo husaidia wagonjwa hospitalini na pia daktari wanapowahudumia wagonjwa huvalia barakoa hizo ili wasiweze kuadhiriwa na magonjwa ambayo wagonjwa wao wanaeza kuwa wakiwa nayo.

Hiki ni chumba kinachopatikana hospitalini. Kwenye chumba hiki kuna mama mmoja ambaye amekuja kuhudumiwa na madaktari. Chumba hiki kina daktari ambaye amamhudumia mama huyu kwa kumdunga sindano kwenye mkono wake wa kushoto. Mama huyu amevalia barakoa ili asiambikize nesi huyu magonjwa aliyonayo

Mkono huu wa daktari unaonyesha kwamba daktari huyu amebeba dawa au chanjo inayotumika kuchanja mtu mgonjwa ambaye ana ugonjwa fulani. Pia kwenye mkono huo amebeba sindano ambayo inatumika kudunga dawa hii kwenye mwili wa mwanadamu. Daktari huyu amevalia glavu kwenye mkono wake ili kujikinga na magonjwa ambayo anaeza pata kutokana na wagonjwa wao.

Kwa Barbara hii Kuna bango ambalo limefungwa kuonyesha kwamba huyu mzee ni daktari wa dawa za kienyeji. Jina la daktari huyu ni daktari Man. Dawa anazoziuza ni kama vile dawa za mapenzi, dawa za kuongeza nguvu za kiume na pia dawa za kumfunga mke. Dawa hizi zinauzwa hapa ili uweze kufanya.

Sehemu ya uwanja ambapo kuna wahudumu wa afya hapa. Wahudumu hawa wamejitokeza kuja kuwaelimisha wananchi kutokana na ugonjwa wa virusi vya ukimwi. Wananchi hao wengine wamekuja kupiwa ili wajue hali zao na pia wapewe mafunzo kuhusu virusi.

Watu hawa wamesimama kando ya mto na kuongoja ili waweze kuvushwa mto huo. Kuna mtu ambaye anawasaidia kwa kuvuka mto huo ambaye amevalia nguo zinazofaa ili unapotaka kuvuka mto. Amevalia nguo kama barakoa na gambuti ambazo zinazomsaidia kuvukisha watu wanaopita mto huo . Hivyo vifaa vinamsaidia ili kujikinga na magonjwa yanayopatikana au yanayoathiri maji.

Hiki ni chumba kinachopatikana hospitalini. Kwenye chumba hiki ni chumba cha kushughulikia wagonjwa walio na shida ya meno. Kwenye chumba hiki kuna nesi na mgonjwa wake ambaye nesi huyu anamwonyesha mgonjwa jinsi ya kusafisha meno yake ili asiweze kupata magonjwa ya meno.

Kwenye sehemu hii shughuli ya matibabu inaendelezwa hapa. Hii ni sehemu inayopatikana hospitalini ambapo kuna chumba cha kliniki. Kwenye kliniki hii kuna mama ambaye amemleta mtoto wake ili akaweze kupata huduma za kliniki. Kuna yule muuguzi ambaye anamdunga mtoto huyu sindano ili kumkinga na maradhi mbali mbali.

Hapa bi shuleni ambapo wanafunzi hawa wanachota maji kutoka kwenye tanki ili waeze kunywa maji hayo safi. Maji hayo yamo kwenye tanki la samawati ambapo mwalimu huyu amesimama na kuangalia wanafunzi wake ili wakaweze kuchota maji safi. Tanki hilo limewekwa nje ya darasa ambapo wanafunzi huchota maji yao safi ya kunywa.

Picha hili kuna mhuduma wa serikali ambaye anafanya katika kitengo cha afya. Mhudumu huyo wa serikali amewatembelea wanafunzi hawa ili kuwaeleza jinsi ya kutunza afya yao. Anawaelezea kwamba wanapojitunza na kusoma vitabu hivi vya afya vinaweza kuwasaidia ili kuweka magonjwa mengine.

Wanaume hawa wakiwemo na wanawake wamekuja katika chumba cha hospitali. Kwenye chumba hiki kuna mama aliyejifungua mtoto mchanga. Watu hawa wanaonekana kutoka kwenye jamii ya wamasai kulingana na jinsi walivyovalia. Wanaonekana kwa kuwa na furaha na kutokana na mtoto aliyezaliwa.

Hiki ni chumba kinachopatikana hospitalini. Chumba hiki kina mgonjwa ambaye amelazwa na pia kuna madaktari ambao wanasaidia mgonjwa huyu. Mgonjwa huyu amelazwa na kufunikwa kifaa kile. Madaktari hawa wamevalia nguo za kujikinga kama vile aproni na glavu.

Kwenye mto huu kunaonekana mwanamume ambaye anajaribu kuvusha vitu vyake kutumia mashua. Mwanamume huyu amepanga hiyo mashua na imejaa vitu vya nyumba, vitu kama vile visu, godoro, vifaa vya kukalia na pia vifaa vya nyumba kama vile mitungi na...

Hapa ni hospitalini ambapo mwanamke huyu anafanya kazi ya usafi. Mwanamke huyu anasafisha sehemu hii kwa kutumia vifagio na pia maji. Mwanamke huyu anafagia hii sehemu ili ikaweze kua safi pia kwenye ukuta wa sehemu hii tunaambiwa kwamba tunafaa kutumia maji safi ili tukaweza kuwa.......

Hiki ni chumba kinachopatikana hospitalini. Kwenye chumba hiki kuna mama ambaye ametembelea sehemu hii ili kuweza kukaguliwa shida yake ya meno. Kuna daktari na nesi ambaye wanamhudumia. Daktari na nesi huyu wamevalia barakoa ili kuweza kujikinga na magonjwa mengine.

Kwenye chumba hiki kinachopatikana hospitalini kuna mama ambaye ametembelea hospitali hii. Mama huyu anaonekana kuwa na shida ya meno. Mama huyu anashughulikiwa na daktari huyu anayemkagua mdomo wake ili akaweze kujua ana shida ipi ya meno. Daktari huyu amevalia barakoa na glavu ili kujikinga.

Muuguzi huyu anamshughulikia msichana ambaye amemleta mtoto wake kwenye hospitali. Muuguzi au daktari pia unaona anampa mtoto huyu dawa ambayo itaweza kumsaidia kiafya. Mtoto anapoletwa hospitalini na kupewa matibabu yanayofaa, mtoto anakua akiwa na afya nzuri.

Mwanamume huyu anaonekana mwanamume ambaye anafanya kazi ya kuuza dawa za kienyeji, dawa hizi za kienyeji hutibu magonjwa mbalimbali kama vile ugonjwa wa kutokuwa na damu wa kutosha mwilini, ugumu wa kupata ujauzito na pia kuosha damu mwilini.

Kando ya sehemu hii, kuna wahudumu wa afya ambao wametembea ili kuwashugulikia wananchi. Nesi huyu anamdunga mzee huyu sindano kwenye mkono wa kulia ili akaweze kupata nafuu. Nesi huyu pia amevalia barakoa na aproni ili kuweza kujikinga na magonjwa hayo. Daktari huyu anamtibu huyu mgonjwa.

Hiki ni chumba kimoja ambacho kinapatikana hospitalini. Kwenye chumba hiki kuna nesi au muguuzi wawili ambao wanamshughulikia mgonjwa wao. Mgonjwa huyu amelazwa kwenye kitanda ili aweze kutadhminiwa shida aliyo nayo. Mgonjwa huyu ana shida ya meno ambapo nesi mmoja anamshughulikia kwa kumfungua mdomo wake na kutazama meno yake yalivyo.

Watu hawa wawili wanasafisha mazingira haya. Mazingira haya yanaonekana kuchafuliwa na kama chupa zilizopasuka, karatasi na pia nguo zilizo zeeka. Watu hawa wanasafisha mazingira kwa kutumia vifaa kama vile jembe na reki. Wanazikusanya hizo taka pamoja ili waweze kuzichukua na kwenda kuzichoma.

Hapa ni hospitalini ambapo Kuna chumba cha maabara. Maabara ni sehemu ambayo kuna daktari au nesi ambayo huchunguza vipimo vya wagonjwa wao. Kuna daktari huyu ambaye amempa huyu mgonjwa hadubini ili aweze kusoma vipimo vyake. Daktari huyu amevalia barakoa ili kuweza kujikinga.

Sehemu hii ni sehemu ya hospitali ambapo shughuli za kutibu wagonjwa zinaendelea. Kuna nesi au muuguzi ambaye anajaribu kumdunga mama huyu sindano. Mama huyu amejaribu kuvalia barakoa ili kujikinga na kuambukiza magonjwa mengine kwa watu wengine. Amevalia pia miwani mama huyu.

Huyu ni mwanaume anayefanya kazi au biashara ya kuuza dawa za kienyeji, mwanaume huyu anaonekana kufanyia biashara yake kando ya barabara ambapo anauza dawa za kienyeji zilizo kwenye chupa mbalimbali. Mwanabiashara huyu anauza dawa ambazo zinasaidia ili kujikinga na magonjwa mbalimbali mapema bila kuongeza damu nyingi.

Hiki ni chumba kinachopatikana hospitalini. Kwenye chumba hiki kuna watoto wachanga wanne ambao wamezaliwa na kuletwa hapa ili wakaweze kushughulikiwa na wauguzi hawa. Wauguzi hawa wana washughulikia watoto hawa kwa kuwaandikia majina yao, pia wauguzi hawa wamevalia nguo za kujikinga kama vile glavu.

Hospitalini ambapo kuna chumba cha wanawake kujifungulia hapa. Kuna mwanamke ambaye amejifungua mtoto na mtoto huyo amebebwa na nesi aliyevalia nguo za samawati. Nesi huyu amevalia glavu ambazo zinamsaidia kujikinga na yale magonjwa ambayo anaweza kupata anapowashughulikia wagonjwa wake.

Hiki ni chumba kinachopatikana hospitalini. Kwenye chumba hiki kuna mwanamke huyu ambaye ni mgonjwa amewatembelea daktari hawa ili wakaweze kumuhudumia. Na daktari huyu mwanaume na nesi huyu mwanamke ambao wanamshughulikia mgonjwa huyu. Daktari huyu amevalia barakoa ili kuweza kujikinga na magonjwa.

Nesi hawa wawili wanaoshughulika na kitengo cha wagonjwa wa meno wanashughulikia mgonjwa wao. Nesi mmoja anamshughulikia mgonjwa kwa kufungua mdomo wake na mwingine anamulikia mwenzake mdomoni. Nesi hawa wamevalia vifaa vya kujikinga kama vile glavu na barakoa.

Hiki ni chumba kilicho kwenye hospitali. Kwenye chumba hiki ni chumba cha watoto au kliniki ambayo watoto huletwa hapa. Mama huyu anaonekana kumleta mtoto wake kwenye kliniki ili kuweza kuhudumiwa. Anahudumiwa na nesi hao wawili ambao wanampa dawa na kumdunga sindani mtoto huyu.

Kwenye chumba hiki kuna mwanaume ambaye ni mlemavu na anaonekana kuwa ni mgonjwa kwa sikio lake. Mwanaume huyu anahudumiwa na madaktari hawa wawili wakiwemo mwanamke na mwanaume. Mwanamke huyu anamkagua mwanaume huyu sikio lake ili akaweze kujua mgonjwa wake ana shida gani.

Kwenye chumba hiki kinaonyesha kwamba hiki ni chumba ambacho wamama walio ujawazito wanakuja kushughulikiwa. Kwenye chumba hiki kuna mmama ambaye ana mjamzito anashughulikiwa na nesi au daktari huyu. Daktari huyu anamshughulikia kwa kumdunga sindano kwenye kidole chake ili kutadhmini ni ugonjwa upi anao.

Hizi ni dawa za kienyeji. Unapokuwa na shida ya ugonjwa mbalimbali kama vile kuumwa tumbo, ukosefu wa damu mwilini na pia kutokuwa na nguvu za kiume. Unaweza tumia dawa hizi ili zikakusadia kupata damu mwilini, kuosha damu na kurudisha nguvu za kiume.

Sehemu kwenye hospitali hii ambapo huyu daktari anatayarisha dawa zake za kuenda kutibu mgonjwa wake. Daktari huyu amevalia nguo za kujikinga kama vile aproni na barakoa ili kuweza kuenda kumhudumia mgonjwa wake. Daktari huyu anachanganya dawa ili aweze kuenda kumtibu na kumdunga mgonjwa wake sindano.

Kwenye uwanja huu kuna huduma za afya zinazotolewa hapa. Kuna daktari ambaye anawasaidia wananchi wao ili kuweza kuwatibu masikio yao. Daktari huyo anamhudumia mwanamke huyu kwa kumwangalia sikio lake iwapo lina shida. Mwanamke huyu anaonekana mwenye furaha kwa kupata huduma hizi za.

Wanadada hawa wawili wameadhiriwa na mafuriko ambayo inasababishwa na mvua nyingi. Wanajaribu kuchota maji ambayo yamefurika na kujaa kwenye manyumba zao. Hii inaonyesha kwamba maji haya yakiachwa hapo yanaweza kusababisha magonjwa kama vile malaria.

Hiki ni chumba kilicho kwenye sehemu ya hospitali. Chumba hiki kuna muuguzi na mgonjwa wake. Muuguzi anajaribu kuwasiliana na mgonjwa wake ili akaweze kupata habari kutoka kwa mgonjwa wake jinsi ambavyo atakavyomsaidia. Kwenye chumba hiki kuna tarakalishi ambayo inatumika kuweka habari kuhusu wagonjwa wake.

Mgonjwa huyu mwanamke anaonekana kuwa mgonjwa zaidi. Mwanamke huyu amelazwa kwenye kitanda kwenye chumba kimoja kwenye hospitali hii. Ana daktari wawili ambao wanamshughulikia. Daktari mmoja ni wa kike na daktari mwingine ni wa kiume. Daktari wa kiume anajaribu kumdunga sindano na kuchunguza ni nini kinachoweza kuwa kinamsumbua mgonjwa wake.

Mwanaume huyu ametembea kwenye hospitali ili akaweze kupewa huduma za afya. Kuna daktari ambaye anamshughulikia na kumtibu kwa kumdunga sindano kwenye mkono wake wa kulia. Daktari huyo amevalia barakoa na pia glavu ili akaweze kujikinga na magonjwa. Daktari huyu anapomtibu mgonjwa huyu atapata nafuu.

Jengo hili linaonekana kuporomoka. Kuna watu hawa ambao wamekuja kuchunguza kwamba ni nini kiini cha kuporomoka kwa jengo hili. Jengo hili limesababisha maafa mengi kama vile vifo, vitu vya watu kuharibiwa na pia watu wengine kukosa makaazi ya kuishi.

Hiki ni chumba kinachopatikana hospitalini. Kwenye chumba hiki kuna madaktari wakuu wawili, madaktari hawa wanashughulikia mtoto huyu ambaye ni mgonjwa. Mtoto huyu anaonekana mwenye maumivu zaidi na anashughulikiwa kwa kushonwa na madaktari hawa. Madaktari hawa wamevalia miwani na pia barakoa.

Kwenye chumba hiki kinachopatikana hospitalini, kuna mama ambaye amemleta mtoto wake mchanga ili akaweze kupata huduma za serikali. Mama huyu anahudumiwa na daktari huyu ambaye ni mwanaume. Daktari huyu anamdunga mtoto huyu sindano ili akaweze kupata huduma hizi za serikali.

Hapa ni hospitalini ambapo kuna mgonjwa ambaye ni mwanamke. Mwanamke huyu anaonekana kuwa na shida ya meno. Mwanamke huyu anashughulikiwa na daktari wa meno. Anashughulikiwa kwa kufungua mdomo wake na daktari huyu anakagua meno yake ili kuona shida ipo wapi. Daktari huyu amejikinga kwa kuvalia glavu na barakoa.

Kuna shughuli ya matibabu ambayo inayoendelezwa hapa. Huyu mzee ameketi kwenye kiti na anajaribu kupimwa kiwango cha joto na hawa wahudumu wa serikali ya kiafya. Hawa wahudumu wa serikali ya kiafya wamejaribu kuvalia vifaa vya kujikinga kama vile barakoa na wamesogelea mbali ili wasiweze kuadhiriwa na magonjwa mbalimbali.

Hapa ni hospitalini ambapo kuna mama ambaye amemleta mtoto wake kwa kliniki ili kuweza kupata huduma za kiafya. Nesi huyu anamdunga mtoto huyu sindano ili aweze kumkinga na maradhi ambayo yanaweza kumsumbua anapoendelea kukua. Sindano pia inaweza kumsaidia mtoto huyu kukuwa na hili hapo kwa mkono.

Huyu ni mkulima ambaye ananyunyuzia dawa kwa mimea zake. Mkulima huyu amevalia vifaa vya kujikinga kama vile aproni, barakoa, glavu na gabuti. Mkulima huyu anaponyunyuzia mimea yake anaiepusha kwa kuathiriwa na magonjwa mbalimbali.

Manesi hawa wawili wanamshughulikia mgonjwa wao ambaye ana shida ya meno. Nesi hawa wanamshughulikia pamoja kwa kukagua meno yake na mwingine kumlikia mwenzake ili aweze kuona shida iko wapi. Nesi hawa wamejikinga kwa kuvalia vifaa vya kujikinga kama vile glavu na barakoa.

Nesi huyu au muuguzi wa serikali amemtembelea mama aliye kwenye nyumba yake. Mama huyu ni mjamzito na amebeba kitabu chake cha kliniki. Muuguzi huyu anamweleza mama huyu jinsi ya kujilinda katika wakati wake wa ujauzito hadi kufikia muda wake wa kujifungua.

Watu hawa wawili akiwemo mwanamke mmoja na mwanamume mmoja wanaonekana kujaribu kuokoa vitu vyao vilivyozama kwenye mafuriko haya. Mafuriko haya yanaonekana yalisababishwa na mvua nyingi iliyonyesha. Mafuriko haya yamejaa kwenye nyumba zao ambapo kunaonekana kwamba hawana mahali ambapo wanaweza kujikimu na kuendelea na maisha yao.

Kwenye chumba hiki ni chumba ambacho shughuli za matibabu zinaendelezwa hapa. Kwenye chumba hiki kunaonekana kuna wale wateja ambao wamekuja kuhudumiwa hapa ambao ni wagonjwa. Wateja au wagonjwa hawa wanahudumiwa na madaktari mbali mbali ili wakaweze kupata nafuu na kwenda nyumbani.

Kuna chapisho la daktari wa kienyeji ambaye anaitwa daktari Mduba ambaye ameeka dawa zake za kienyeji kwenye chupa mbali mbali. Dawa hizo zinaonyesha kwamba zinaweza kutibu nguvu za kiume, mishipa ya ngiri, kaswende sugu au mapenzi. Pia inaweza kusaidia kutibu ugonjwa wa kisonono, ugonjwa wa kaswende na wale ambao wameathirika na magonjwa mengine.

Msichana huyu aliyevalia kofia ya rangi nyekundu amemleta mtoto wake mdogo hospitalini. Unapoleta mtoto hospitalini anahudumiwa shughuli za kliniki ambapo anadungwa sindano ambazo zinamsaidia kujikinga na magonjwa mbalimbali anapoendelea kukua mkubwa.

Kwenye sehemu hii kuna mkasa wa moto ambao umetokea. Hii ni sehemu ya soko ambapo tunaona wafanyibiashara hawa wamepata hasara nyingi zaidi kwa sababu bidhaa zao zimechomwa. Wanabiashara hawa wanahangaika kwa jinsi ya kupata bidhaa zao zilizochomwa kwa kuwasababishia hasara.

Nesi huyu au muuguzi anajaribu kumhudumia mama huyu ambaye ni mjamzito, anachukua damu kwa kutoka kwenye kidole chake ili aweze kuchukua hiyo damu kufanya vipimo mbalimbali kama vile vipimo vya ugonjwa wa ukimwi, kufanya vipimo vya mimba na pia vipimo tofauti tofauti.

Mkulima huyu ananyunyizia mimea zake dawa. Dawa hii imewekwa kwenye kifaa ambacho kinatumika kunyunyizia kwa umoja. Unaponyunyizia mimea yako dawa inasaidia kuepusha mimea yako na kuambukizwa magonjwa na kuliwa na wadudu mbalimbali. Hizo inafanya kupata mavuno mengi.

Hawa ni wakulima sita ambao wananyunyizia mimea yao. Unaponyunyizia mimea unaisaidia ili kutopatwa na magonjwa na pia kutoambikizwa na wadudu wengine ambao wanaathiri mkwaju. Mimea hii inapokuwa vizuri inaleta mandhari mengi na kufanya mazingira kuwa safi.

Hiki ni chumba kinachopatikana hospitalini. Kwenye chumba hiki mama anajifungua mtoto wake. Mtoto wake analetewa sehemu hii ili akaweze kukaguliwa na kupimwa uzito wake. Kuna nesi wawili ambao wanawahudumia watoto wachanga ambao wamezaliwa kwa kuwadunga sindano na pia kuwafunika na nguo zenye joto.

Hapa ni hospitalini na kwenye hospitali hii kuna chumba ambako kuna mama, muuguzi au nesi. Mama huyu anaonekana anayeshughulikiwa na nesi huyu. Nesi huyu anajaribu kumueleza mgonjwa wake au mama huyu jinsi ya kutumia zile dawa alizomwekea kwenye meza .

Hiki ni chumba kinachopatikana hospitalini. Wenye chumba hiki kuna mwanadada ambaye amemleta mtoto wake ili akaweze kuhudumiwa na nesi huyu. Nesi huyu anamhudumia mtoto huyo kwa kumdunga sindano wenye paja lake. Pia nesi huyu na mama huyu wamevalia barakoa ili kuweza kujikinga.

Kwenye sehemu hii, hii ni sehemu ambayo kuna ukavu wa maji. Sehemu hii kunaonekana limekatika kwa sababu hakuna mvua inayonyesha. Wanyama wanaonekana kufa kwa ukosefu wa maji pia chakula. Watu hawa wanahangaika kupata maji ya kutumia na kuweza kuyakunywa.

Sehemu hii ni sehemu ambayo wa mama waliojifungua watoto wachanga huwekwa, hii ni sehemu ambayo hupatikana kwenye hospitali mama anapojifungua mtoto wake mchanga analetwa hapa ili kushughulikiwa, mama huyu anaonekana amejifungua mtoto wake na anaonekana mwenye furaha sana.

Hiki ni chumba cha kliniki ambacho hupatikana hospitalini. Kwenye chumba hiki kuna mama aliyemleta mtoto wake mchanga ili akaweze kuhudumiwa na kupewa sindano za chanjo. Kwenye chumba hiki kuna daktari aliyevalia nguo ya samawati ambaye anahudumia mama huyo kumtibu mtoto wake mchanga.

Dawa hii ya kienyeji imetengenezwa na kampuni ya Ahasaka Herbal Medicine Group ambayo imechapishwa na kutengenezwa. Hii dawa inasaidia ugonjwa kama kuogeza nguvu za kiume, kuongeza mbegu, fahamu ya kurudisha tendo la ndoa na pia kuondoa maumbile madogo ya kusinyaa walioadhirika na kujifichua.

Hiki ni kibanda kinachopatikana sokoni. Kibanda hiki kunauza dawa za kienyeji mbalimbali. Dawa hizi zimepangwa kwenye chupa ambazo zinauzwa. Dawa hizi husaidia magonjwa mbalimbali kama vile unapokuwa na ukosefu wa damu mwilini, unapotaka kuoshwa damu yako, wale watu ambao wana shida ya nguvu za kiume wanaweza kuja kuzinunua na kuzitumia.

Hiki ni chumba kilicho ndani ya hospitali. Kwenye chumba hiki ni chumba ambacho wamama wanapojifungua watoto wao hulazwa hapa. Nesi huyu anaonekana kumshughulikia mtoto huyu mchanga ambaye amezaliwa na mama yake. Nesi huyu anamshika mtoto huyu kwa uadilifu zaidi.

Chumba kinachopatikana hospitalini. Kwenye chumba hiki kuna mwanaume ambaye ana shiva la jino ambalo amekuja kung'olewa. Pia kuna daktari ambaye anamhudumia mgonjwa huyu. Daktari huyu amevalia glavu na miwani ili akaweze kumhudumia mgonjwa huyu kwa njia ipasavyo.

Hapa ni hospitalini ambapo kuna wazazi wawili. Kuna mzazi wa kike ambaye ni mama na mzazi wa kiume ambaye ni baba. Wamefurahi sana kwa sababu mzazi huyu wa kike amejifungua mtoto ambaye ni mzuri na mwenye afya. Baba huyu amembeba mtoto kwa furaha na kuonyesha furaha kwa kupata mtoto.

Watoto hawa watatu wanaonyeshana jinsi walivyoathiriwa na ugonjwa wa ukoma. Wanaonyesha mikono yao ambayo ina makavu ambayo yamesababishwa na ugonjwa huo wa ukoma. Watoto hawa licha ya kuathiriwa na ugonjwa huo wanaonyesha nyuso za furaha kuonyesha kwamba wanaweza kupata nafuu. Huu ugonjwa husababishwa na mazingira chafu. Sehemu wanayolala ikiwa chafu wataweza kupata au kuathirika na ugonjwa.

Hapa ni hospitalini ambako daktari huyu mwanaume anataka kuwahudumia wagonjwa wake. Daktari huyu anachukua dawa kwenye chupa hii ili kuweza kuwahudumia wagonjwa hao ambao wamepiga foleni. Daktari huyu mwanaume amevalia nguo za kujikinga kama apron na barakoa.

Huyu ni daktari au nesi anayejaribu kuwahudumia wagonjwa. Nesi huyu anachukua sindano na kuchukua dawa kwenye chupa hili ili aweze kumdunga mgonjwa wake. Nesi huyu amevalia nguo za kujikinga kama vile aproni na barakoa ambayo inamsaidia kujizuia kwa kupata magonjwa kutoka kwenye wagonjwa wake.

Haya ni majengo ambayo yamejengwa kando ya barabara, kwenye majengo haya kunaonekana Kuna vibanda ambavyo watu huuzia bidhaa zao. Haya majengo yanaonekana kuharibiwa na mvua iliyonyesha nyingi na kusababisha mafuriko kila mahali .Majengo haya yamebebwa na maji kuharibu bidhaa za watu.

Kwenye chumba hiki cha wamama waliojifungua kuna mama ambaye amejifungua mtoto mchanga. Mama huyu anaonekana katembelewa na rafiki yake aliyemletea zawadi mingi mingi. Alimletea zawadi kama vile neti, leso, nguo za mtoto na pia beseni ili akaweze kujisaidia na mtoto.

Hii ni sehemu ambayo Kuna mporomoko wa jengo hili. Kuna mtoto ambaye amesimama na kutazama jinsi mporomoko wa jengo hili unaendelea . Mtoto huyu anaonekana mwenye wasiwasi kwasababu inaonekana kwamba nyumba yao iliporomoka na kwamba hawana mahali ambapo wanaweza kujikimu au kujikinga.

Wafanyikazi hawa wa serikali ambao wanafanya kazi katika kitengo cha afya wameleta huduma zao mashinani. Wamekuja kuwahudumia wananchi hawa. Wananchi hawa wamepanga foleni ili wakaweze kuhudumiwa na kupewa neti ili wakaweze kulala ndani ya neti ili kuepuka.

Hapa ni hospitalini ambapo kuna nesi anayewashughulikia wamama, ambao wana watoto wachanga waliowaleta watoto wao kwa kliniki za kupata matibabu. Nesi hawa wanawadunga watoto hawa sindano ili kuwaepusha na kuadhiriwa na magonjwa mbali mbali.

Chumba hiki kinachopatikana hosipitalini ambapo wagonjwa hulazwa hapa, kuna wanaume wawili ambao wamelazwa hapa ili wakaweze kupata nafuu, mwanaume mmoja anaonyesha kwamba ameketi kwenye kitanda chake na ana mafikirio mengi kutokana na ugonjwa wake. Wagonjwa hawa uhudumiwa na manesi.

Mafuriko hayo yameletwa na kunyesha kwa mvua nyingi nchini. Mafuriko haya huleta madhara mingi ambapo unaona maji yametapakaa kila mahali. Mafuriko haya yamesababisha uharibifu mwingi sana ambapo yameharibu mashamba ya watu na pia kwa karibu, daraja ambazo watu wanatumia kwa kusafiri.

Sehemu ambayo shughuli za matibabu inaendelea hapa. Kuna yule nesi au daktari ambaye anamtibu mama huyo. Na pia kuna kifaa kile ambacho uchafu hutupwa kama vile sindano zilizotumika na chupa za dawa hutupwa baada ya kutumika. Msichana huyu au mama huyu amevalia barakoa pia daktari amevalia barakoa ili kujikinga.

Mafuriko haya husababishwa na kunyesha kwa mvua nyingi nchini. Mafuriko haya huleta madhara mengi nchini kama vile kuathiri usafiri wa watu wanaosafiri kwa kutumia pikipiki, baiskeli na gari. Pia mafuriko huathiri wanabiashara kwa vile huaribu sehemu ambazo wanabiashara hufanyia kazi zao kwa hivyo kurudisha uchumi wa nchi chini na pia kusababisha vifo vya watu wengi nchini.

Daktari wa meno anajaribu kumkagua mgonjwa wake aliye na shida ya meno. Mgonjwa wake amelazwa kwenye kiti ambacho kinasaidia kuinua kichwa chake ili aweze kufanyiwa ukaguzi sahihi kwa mdomo wake. Daktari na mgonjwa wamo kwenye chumba cha watu ambao wana shida ya meno kwa kukaguliwa.

Dawa imewekwa kwenye kibuyu cheupe chenye kifuniko chekundu na dawa hii tunapoikunywa inasaidia kwa wale wagonjwa ambao wana ugonjwa wa kuzimia. Unapotumia dawa hii kwa kuikunywa inasaidia huyo mtu ambaye ana ugonjwa wa kuzimia na hapo ataweza kupata nafuu kwa matumizi sahihi.

Dawa hii ilio kwenye chupa nyeupe yenye kifuniko cha rangi ya samawati na inaonyesha kwamba hii ni dawa ya ugonjwa wa Measles, Mumps na Rubella ambayo hupewa kwa watoto ili kuwazuia kwa kupata magonjwa mbalimbali kama vile ugonjwa wa Rubella , virusi vya Rubella .

Afisa sita hao wa usalama wamekuja kuangalia maafa ambayo yamesababishwa na gari. Gari hilo limebomoa nyumba za wananchi, kwa hivyo kuacha wananchi wakiwa wameteketezewa vitu vyao. Wananchi hawa hawana sehemu ya kwenda kwa hivyo maafisa hawa wa polisi wanajaribu kufanya utafiti wao ili kuweza kurekodi habari hiyo na sheria kuchukua mkondo wake.

Mafuriko haya yamesababisha madhara mengi. Tunaona kuna ajali ya gari. Gari limeanguka kutokana na uzito wa maji haya ambapo gari haliwezi kusafiri. Pia vibanda vimeharibiwa vya wauzaji. Haya mafuriko yameleta madhara mengi watu hawawezi kusafiri na kuna watu ambao wanajaribu kuvuka kwenye maji hayo na kutembea kwenye maji hayo na hivyo wanahatarisha maisha yao.

Daktari hawa sita wamo kwenye chumba cha upasuaji. Wamevalia vifaa vya kujikinga ili wanapofanya kazi yao ya upasuaji. Ukiangalia wamevalia vifaa kama vile barakoa, aproni na glavu ili kusaidia kufanya oparesheni yao kwa wagonjwa ambao wanastahili huduma ya upasuaji kwenye chumba cha upasuaji.

Mkulima huyu anafanya ukulima wa kazi mbalimbali kama vile kupanda miwa na kupanda mboga kama vile kabeji na sukuma. Mkulima huyu ananyunyizia dawa kwa mimea zake ili kuepusha mimea zake kuathirika na magonjwa au kuumwa na wadudu mbalimbali wakiwa shambani.

Daktari wa meno akiwa na mgonjwa wake, anajaribu kumkagua mgonjwa wake mdomoni ili kuangalia ni shida ipi mgonjwa wake anayo kwenye meno yake. Daktari wa meno amevalia glavu na vifaa vingine vya kujikinga ili kutoadhirika na yale magonjwa mengine yatakayosababishwa kutokana na mgonjwa wake au kwenye mazingira aliomo.

Wanadada hawa wawili mmoja akiwa ni daktari na mwingine akiwa ni mama aliye na mtoto mdogo. Daktari huyu anajaribu kumpa mama huyu mawaidha jinsi ya kumlea mtoto wake ili awe mwenye afya nzuri anapokuwa kwenye maisha yake. Daktari huyu pia amejaribu kuvalia barakoa ili kuweza kujikinga na magonjwa ambayo wagonjwa wake wanaweza kuwa wameathiriwa nayo.

Kuna daktari na mama ambaye amemleta mtoto wake kupata huduma ya afya. Huduma ambazo zinaweza kumsaidia kujikinga na magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kuathiri mtoto akiwa kwenye umri mchanga. Daktari huyu anamdunga mtoto huyu sindano na mama yake anafurahia kwa kupata huduma inayofaa kutoka kwenye daktari huyu.

Sehemu hii kavu inaonyesha jinsi watu wanaoishi kwenye sehemu ambazo hakuna mvua wala hakuna maji huumia sana. Kuna mnyama au kuna ngombe ambaye amelala chini na amefariki kwa kukosa chakula kizuri. Ukiangalia huyo ngombe amekonda zaidi na hana afya kabisa. Hivyo amekufa kutokana na kukosa chakula au maji.